Katika mazingira ya kiafya kwenye chumba cha wagonjwa yuko ambaye amelala kwenye kitanda, mtu mmoja akiwa yuko karibu na mashini amekaa kwenye kiti cheupe.

Chupa nyeupe ya dawa ambayo ipo juu ya meza ya mbao ya rangi ya zambarau ipo na maandishi kama yafuatayo, "Gadutan dawa ya tenzi dume kupanuka 100% natural".

Katika meza zipo chupa za dawa ingine ikiwa ni dawa ya maji ingine ni vidonge. Kati ya moja ya dawa hizo inayomaelezo kama, One Dose Yellow Fever Vaccine, Life.

Katika mazingira ya hospitalini, yupo muuguzi ambaye amemshikilia mtoto mchanga huku akiwa amemfunika na shuka. Amevaa gloves mkononi mwake na scrabu ya rangi ya samawati.

Katika chumba cha kia fya daktari wa meno alieshikila daftari na kalamu huku aki tabasamu kwa mgonjwa ambaye amelala kwa kitanda mbele yake ni televisheni.

Katika chumba cha kiafya yupo daktari na muuguzi wamevalia mavazi ya samawati, barakoa nao daktari akiwa na miwani anamwangalia mtoto mchanga aliye mgonjwa.

Katika chumba cha kiafya wapo watibabu wawili wakiwa wamevalia barakoa na miwani mmoja amevalia koti la rangi nyeupe na mwingine ya rangi ya buluu.

Katika mazingira ya kiafya yupo dada aliyevalia kiakisi na barakoa mdomoni huku ameshikilia bomba, akitoa dawa kwenye chupa ndogo.

Wanawake wawili waliovalia fulana za rangi nyeupe wakiwa wanatabasamu, mmoja amenyoa na mwengine amevalia miwani na kuweka kofia juu ya kichwa chake.

Katika chumba cha kiafya yupo daktari aliyevalia koti la rangi nyeupe ameinama kumpatia chanjo mtoto mchanga aliyebebwa na mamake ambaye amevalia mavazi ya rangi ya pinki.

Katika hema, yupo daktari ambaye amekaa karibu na meza akiwa ameekelea mkono wake juu yake, anamwongelesha mama mmoja ambaye kwa umakini amemwangalia.

Katika hema hili leupe wapo watu wengi na bango ambalo limewekwa hapo kama ifuatavyo lina maandishi, Kenya HIV/AIDS Health Business Council, We Talk Protection.

Yupo daktari ambae amevalia barakoa, miwani na vazi la rangi nyeupe huku akiwa ameshikilia bomba na kutoa dawa kwenye chupa ndogo nyeupe.